Hapo ndipo hapo ni mahali ya kucheza watoto ili wakicheza wanafurahi sana.

hapo ndipo vile naona hapo ni kenya na watu wote wamevaa tshirt ya kenya na ni kufurahia amani na uzuri wa kenya tunapaswa kufurahia amani na ushikamano tunaona kama wakenya yaani wako mshikamano

Hayo machache, naona hapa timu kubwa ili wote ni ulemavyo yaani ni hali ya mtu kuwa upungufu wa kimwili, kiakili au kihisia unayoweza kumsaidia kwa afya baadhi ya mambo ama wengine bila msaada maalum.

kwa hayo machache hapo tunaeza ona chair na vitu mingi yaani tunaeza sema hapo ni shule ya upili